Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa mbili la madarasa mazuri ya kisasa, pia kuna uwanja ulio na bembea zilizotengenezwa kwa rangi mbalimbali pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie pale atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, ikizungukwa na miti mirefu pamoja na bustani iliyo na maua ya rangi ya kijani.

Kitabu ambacho kimechapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi pamoja na picha, ambazo zinawasaidia wanafunzi hao kuelewa kwa haraka.

Mzingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa, pamoja na bustani nzuri yenye miti milefu inayotoa kimvuli, na majani au nyasi fupi ambazo ni za rangi ya kijani, ikizungukwa na maua mazuri.

Makabati madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na vyumba ambavyo vinatumika kuhifadhia madaftari, maratasi, mikoba ambayo hupatikana katika shule ya msingi ambayo mara nyingi hutumiwa na walimu.

Walimu wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya majengo ya madarasa wakiwa wanakagua mitihani, ambayo imehifadhiwa vizuri katika bahasha zilizofungwa zikiwa juu ya meza.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa katika ofisi yake ameketi kwenye kiti, mezani kukiwa na madaftari ya wanafunzi ambayo anasahihisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mazingira ya Shule ya Sekondari kukiwa na jengo la madarasa ambalo limetengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma na bati la rangi ya kijani. Kukiwa na nyasi fupi pamoja na uzio uliotengenezwa kwa wavu ambapo Kuna nguo zimeanikwa.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika darasa wamevalia mavazi au sare zinazofanana. Kila mmoja akiwa ameketi peke yake katika dawati akiwa anafanya mtihani.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi kwenye viti, mezani kukiwa na kompyuta, madaftari, chupa za maji pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi Katika madawati. Akitumia projekta ambayo hutumika kukuza maandishi au picha iliyopo Katika kompyuta mpakato.

Mkufunzi wa chuo akiwa ameketi katika ofisi yake mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mezani, makaratasi, magazeti ya kusoma huku nyuma kukiwa na rafu za mbao zilizopangwa vitabu mbalimbali pamoja na kabati.

Vijana wa chuo wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya chumba cha darasa, wakifanya majadiliano au kujifunza kwa kutumia ya kompyuta mpakato iliyopo mezani pamoja na kalamu na daftari.

Mkufunzi akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, kila mmoja akiwa na karatasi au daftari pamoja na kalamu akiandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa kubwa, ambapo anatumia projekta kubwa inayomulika katika kitambaa maalumu ambacho kinakuza maneno yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakiwa wanafanya majadiliano ya vitu mbalimbali, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja, madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kupima umeme, na kuchomelea.